Sehemu ya kupeana huduma wa afya, kwa kuwa kuna mama ambao umeshikilia mkononi, mwanawe, wamekalia katika benchi, angalau, kuna mpeaji huduma ambao umevalia vesti, ya rangi ya njano, aonekana kuwa anampea mtoto huo dawa.

Ofisi ya kupeana huduma ya afya. Kunaonekana kuwa kuna watu wawili wanaoonekana kuwa wako katika gumzo. Mmoja ambaye amevalia mavazi nyeupe amevalia barakoa. Anaonekana kuwa amefungua kitabu, mwingineyo ameonekana kuwa ameshikilia mtoto wake.

Mahali pa kupeana huduma ya afya. Mwanamke ambaye amevalia barakoa, anaonekana kuwa anajitayarisha kumpea kijana ambaye amevalia barakoa na kofia nyeusi na mavazi mekundu chanjo.

Mpeaji wa huduma ambaye amevalia barakoa anaonekana kuwa anapea mtoto mdogo ambaye amevalia sare chanjo. Mandhari inaonyesha kuwa wako darasani.

Mpeaji wa huduma wa afya, anaonekana anampea chanjo mtu ambaye amekaa chini. Kunaonekana kuwa kuna mlolongo, wa watu ambao wanaongoja kupewa chanjo zao, na wote wamevalia barakoa.

Daktari ambaye amevalia kitamvua, anaonekana akimtibu mgonjwa ambaye amekaa chini kwa kumdunga sindano. Mezani, kuna sanduku ya madawa ambayo yameekelewa na kwa umbali, watu ambao wamekaa chini wanaonekana.

Watu ambao wamevalia mavazi ya kujikinga katika virusi. Inaonekana kuwa wameubeba mwili, angalau maiti na kujaribu kumweka katika shimo ambao ulikuwa ushachimbwa.

Mtoto mchanga anaonekana anaupata chanjo wa malaria vile vile majina kama the malaria vaccine is the new years gift for our little ones inaonekana

Gari la kupeana huduma la afya linaonekana kuwa limeegezwa kando ya barabara. Ukutani unaonekana kuwa umebainishwa mchoro angalau kutangaza kuwa linapeana huduma wa afya. Kando kunaonekana kuwa kuna nguo ama kifaa cha rangi nyekundu.

Kliniki aina ule wa kusonga pande moja hadi mwingine, pale nje kunaonekana kuwa watu watatu. Wako katika gumzo. Meza ya rangi jeupe iko pale. Garini kunaonekana kuwa jina BEYOND ZERO, inaonekana.

Gari ya rangi nyeupe ya kijani nyuma inalosoma cure limeegeshwa nyuma sanduku la rangi ya nyeusi inaonekana vile vile tenki na gari nyingineko

Gari la kupeana huduma ya afya inayosoma Beyond Zero Mobile Clinic . Mwanamke ambaye amevalia mavazi ya rangi nyekundu. Inaonekana kuwa ametoka katika gari hilo. Vilevile, kuna umati wa watu ambao unaonekana umesimama.

Kuna magari ya watu binafsi, kuna wamama ambao wanaonekana kuwa wamekaa chini, kuna watoto wachanga, kuna lori ambayo imesimama ambayo iko na majina beyond zero mobile clinic , kuna ngazi ambayo linaelekea hapo kwa lori.

Kuna lori ambalo linaonekana limesimama. Kando yake kuna mlolongo ya watu ambao wamepanga foleni, kuna miti kwa umbali, kuna mchanga, kuna mama ambaye anaonekana amekaa chini nyuma ya lori.

Mkutano, ndio unaonekana kuwa ndio unasheheni. Watu kuwa wanaonekana wamekaa chini, wamama kwa wababa. Dirisha inaonekana kuwa imefunguliwa.

Chumbani mkutano ndio unaondelea kuna baadhi ya watu wamama kwa wanaume ambao wamekaa chini mezani kuna vifaa tofauti na bendera inaonekana

Sehemu ya kijiji. Mto unaonekana kuwa unaopita katikati ya kijiji huu na maji ni machafu. Kando kunaonekana kuwa kuna mijengo ya nyumba umejengwa na mabati.

Mtaa ambayo janga ya mafuriko imetokea. Naweza kumwona mwanaume ambaye amemshikilia mtoto, anamsaidia mwanamke kumvukisha. Pale, naweza kuona kuna angalau watu ambao wanawatazama.

Sehemu ya kijiji ambao mafuriko yametokea. Maji yamejaa hadi yanaweza kuingia chumbani. Watu, ambao wameshika nguo zao juu, ili yasiweze kupata maji, wanaonekana wako na wenye hofu.

Watu wawili wameinama. Mmoja angalau akona kitana kichwani ya rangi ya samawati. Anamfungulia mwingine ambaye amevalia mavazi ya rangi ya kijani mfereji ili aweze kunawa mikono.

Umati wa watu umesimama, wengine wakiwa katika ngumzo. Afisa mwenye mavazi ya rangi ya kijani, anaonekana akipita juu ya mjengo ambayo umeporomoka. Miti na waya ya stima unaonekana kwa umbali.

Ni mtaa ambao mafuriko umetekelezeka. Kuna baadhi ya vijana ambao wanamsaidia mama kumvukisha. Kuna wapita njia ambao wanaonekana wakipita. Halafu kuna mtu ambaye anaonekana amekumbatia watoto kumvukisha.

Sokoni kuna baadhi ya mboga, na matunda yanayochuuzwa kama nyanya, ambayo yamewekelewa katika kreti. Viazi, karoti, kabeji, vitunguu.

Stesheni, mahali ya kunawisha mikono. Mama ambaye amevaa mavazi ya rangi nyeusi amemshikilia mtoto wake ambaye ananawa mkono. Kando kunaonekana kuwa kuna watu ambao wamejitolea. Wamevalia barakoa za rangi ya kijani na mavazi ya kijani.

Gari jekundu limeangukiwa na mti ambao unaonekana umeanguka kutokana na upepo mkali. Mpita njia ambaye amevalia shati nyeupe, mjengo ya nyumba na miti ambayo imezunguka mazingira inaonekana.

Watu ambao wamevaa kitambua, wanaonekana wakishughulika na usafishaji wa mazingira kwa kurokota taka. Afisa mwenye mavazi ya rangi ya kijani anaonekana amesimamia , mjengo wa nyumba, miti, yanaonekana.

Jengo la juu, ambalo kuna aina za biashara zinazotekelezwa, vilevile kunaonekana kuwa majina kama vile chemist , duka la dawa, na market plaza yanaonekana.

Mjengo mkubwa wa ghorofa hospitali unaonekana majina yanasoma Agha Khan University Hospital vile vile mimea kama vile miti yanaonekana

Hospitali kuna seni ya picha ya rangi ya samawati ambalo linalosomwa the balozi hospital dental and endoscopy nyuma unaeza kuona mmea inayo miti unamea

Gari la wagonjwa linaonekana limesimamishwa na lango lake likiwa wazi. Mlangoni kuna watu ambao wanaonekana wakiwa katika gumzo na kuna mwanamke mmoja ambaye amekaa chini.

Hospitalini, madktari wawili ambao wamevalia mavazi ya kujinga na firusi wanaonekana wamesimama kando ya mgonjwa ambaye amelazwa pale. Mgonjwa huyo anaonekana kuwa ako hali mahututi.

Saini chapisho aina ile wa kutangaza huduma wa tiba. Inasoma, Easy care e therapy, understanding, training need for counselors in Kenya .

Sehemu ya mji, mchuuzi aonekana kuwa ameushikilia barakoa, kwa kuwa anazichuuza. Vilevile anaonekana kuwa amevalia barakoa, wapita njia waonekana wakipita, na watu wengine waonekana wakiwa katika gumzo.

Mtoaji wa huduma ya afya ambao amevalia mavazi ya rangi ya samawati, barakoa na angalau ako na miwani. Anampea chanjo mwanaume ambaye amekaa chini, ameonekana kuwa amevalia barakoa.

Msichana mdogo anaonekana kuwa anaupokea chanjo kwa mkono wake wa kulia. Mkono ambao unapitishia mtoto huyo chanjo inaonekana kuwa liko na pete.

Darasani, wanafunzi wameshikilia kalamu wanaandikia karatasini ambao limewekelewa mezani. Mwalimu wao anaonekana kuwa ameinama ili kuangalia ile wanafunzi wanafanya. Nyuma tunaweza kuona michoro aina ya chati.

Wazaidisi wale wa kujitolea, wanaonekana kuwa wanasaidia mtoto kwa kuwa wanamnywesha dawa. Angalau wasaidizi hao wamevalia vesti ya rangi ya kijani, vilevile kunaonekana kuna mama ambaye ameshikilia mtoto wake.

Chupa ya chanjo ambayo inasoma Vaccine BCG. Inaonekana kuwa imepigwa picha, pale nyuma kuna chupa nyingineyo ambalo linaonekana.

Mpeaji wa huduma afya, ambaye amevalia barakoa na glovu nyeupe, anampea chanjo kwa mkono mtoto ambaye amevalia mavazi ya rangi nyekundu, ambaye amekaa chini.

Watoto ambao wamevaa kitamvua wanaonekana kuwa wananawa mikono kutumia maji, pikipiki zinaonekana kuwa zimesimamishwa, kuna mwanamke ambaye anapita ambaye amebeba begi, kuna mwanaume ambaye amesimama nyuma ya watoto.

Daktari ambaye amevaa miwani, kita mvua na shati nyeupe, anaonekana akimtibu mtoto ambaye amevaa nguo ya kitenge kwa kumdunga sindano. Kuna mkono ambao unaashiria dawa ya Malaria Vaccine ambao uko kwa chupa.

Mwanaume amevalia shati ya kijivu anaonekana amesimama kando ya mwanamke ambaye amekaa chini, mkononi amemshika mtoto wake ambaye anaonekana anadungwa sindano na daktari wa kliniki ambaye amevalia wavu ya nywele ya rangi ya samawati.

Wamama wanaonekana kuwa wamekaa chini. Kuna mama mmoja ambaye ameshikilia mtoto wake kwa kumpanua mdomo, ili aweze kukipokea dawa ambayo anapewa na daktari. Kuna wanaume ambao wanaonekana kuwa wanatumia simu zao kurekodi.

Sehemu ya kupeana huduma wa afya. Mwanamke ambaye amevalia miwani na barakoa anaonekana kuwa anapokea chanjo mkononi vile vile nyuma kunaonekana kuwa kuna watu.

Saini chapisho ya rangi ya samawati inayo soma Water Step. Kando kuna mwanaume ambaye anaonekana ameinua mkono amevalia shati ya rangi ya samawati nyuma tenki ya rangi nyeusi linaonekana

Duka la kuchuuza maji, ambapo kuna mchuuzi ambaye anaonekana mle ndani ambaye amevalia barakoa. Nje tunapata mnunuzi ambaye anaonekana kuwa anachotelea mitungi yake. Pia anaonekana kuwa amevalia barakoa.

Chumba cha kliniki kinaonekana. Mama amevaa barakoa akiwa amemshikilia mtoto wake. Mtu wa afya, aliyebeba kitambua, anaonekana akimpa mtoto huyo chanjo.

Mfereji umefunguliwa, mkono ambao umeshikilia sabuni ya rangi nyeupe unaonekana unanawa. Chini unaeza pata kuna ndoo, ambapo maji huyo inamwagika.

Mwalimu ambaye amevalia kita mvua, anamfungulia mfereji mwanafunzi ambaye ananawa mkono. Kuna msichana ambaye anaonekana anawatazama. Tenki ya rangi nyeusi inaonekana.

Ni mchezo wa miureka, mashabaiki wamekuja kujionea. Kuna post ambao zimezunguka uwanja, kuna gunia, kuna wanaume wawili ambao wanaonekana hawana shati na mmoja anajifunga bandeji.